Bembea kwa ajili ya watoto wanaosoma shule ya awali na chekechea zenye rangi tofauti kama bluu, njano na kijani zimezungukwa na wigo ili kuhakikisha usalama wa watoto watakaokuja kucheza hapo.

Chumba cha maabara cha shule ya sekondari kimepangwa kwa ufanisi kikiwa na meza kadhaa ndefu na pana zinazowawezesha wanafunzi kufanya majaribio kwa ushirikiano huku kila meza ikiwa imewekewa sinki ambazo zina mabomba ya maji ili kurahisisha usafi na matumizi ya maji wakati wa mazoezi ya kimaabara.

Wanafunzi wa kike wa shule ya sekondari waliovaa sare zenye rangi nyekundu, bluu na nyeupe wakiwa wameketi darasani wakijitahidi kwa umakini kufanya mtihani wao kwa utulivu mkubwa.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wapo darasani huku wameketi, na kumsikiliza kwa umakini mkubwa mwalimu wao aliyesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha.

Wanafunzi wakiume wa VETA waliovaa mavazi ya kazi yenye rangi ya bluu iliyokolea, wakiwa darasani wakijifunza jinsi ya kutengeneza na kurekebisha vifaa vya kielektroniki kama simu.

Wanafunzi wa kiume wa shule ya vyuo vya elimu ya teknolojia (VETA), wakiwa darasani wakijisomea kwa utulivu na ukimya. Huku kompyuta za baadhi yao zikiwa zimewashwa na zingine zikiwa zimezimwa.